Mtu amesimama mbele ya dawati la huduma lililopangwa na alama ya Kenya. Mwingine ameketi ndani akitumia kompyuta, huku akitoa huduma kwa ustadi. Mabango ya elimu yako nyuma na ujumbe huu unasisitiza kuwa tovuti ya huduma ni ya Kenya.

Mtu aliyevalia joho la kitaaluma la rangi nyekundu, nyeusi na bluu hafifu anaonekana akiondoka kwenye jengo la mawe la kifahari, akisindikizwa na wengine waliovaa suti rasmi na sare za kijeshi. Hali ya jengo mlango kubwa na taa kubwa juu ya mlango inaashiria uzito wa tukio huenda ni shughuli ya mahakama.

Mwanaume aliyeketi na amevaa fulana ya kijani iliyoandikwa Huduma Namba, anaonekana akibonyeza tarakilishi huku akiwasaidia wateja walioketi mbele yake, watu wengine wamepiga foleni ili wapate huduma ya serikali.

Wachezaji wa mavazi ya bluu wanakimbia kwa kasi juu ya uwanja wa kijani kibichi, wengine wakiwa na fulana ya kijani na waridi. Nyuma kuna wavu wa goli wakifanya mazoezi kwa ushirikiano na nguvu. Ni sura ya maandalizi ya timu kabla ya mechi.

Hali rasmi ya chumba cha mahakama, watu waliovaa mavazi ya heshima wamesimama nyuma ya dawati la mbao, kwenye mkutadha wa kikao cha sheria. Hati na vipaza sauti viko mezani na paneli za mbao kwenye ukuta zinaashiria ukakamavu na heshima ya taashishi ya sheria

Wachezaji wawili wa soka wako uwanjani wakichuana kwa bidii. Mmoja amevalia jezi ya kijani na njano akidhibiti mpira karibu na pembeni mwa uwanja. Mpinzani wake aliyevalia nyekundu na nyeusi anamkaribia kwa kasi akijaribu kumzuia.

Wachezaji wa mpira wa mguu wamekusanyika uwanjani wakiwa wameinua mikono juu kwa furaha, wakionyesha mshikamano na hamasa ya ushindi. Sare zao za nyeusi na njano zinaonyesha timu yenye nguvu, huku mashabiki waliovaa njano wakitazama kutoka jukwaani kwa hamu.

Mashindano ya mbio yamewekwa moto. Wachezaji sita wanakimbiza ushindi kwa kasi kwenye uwanja wa kitaifa kila mmoja kwenye laini yake wakivaa sare za mataifa tofauti. Jukwaa limefurika mashabiki wakishuhudia mashujaa hawa wakipambana na fahari na ari ya kimataifa.

Mashabiki wa Gor Mahia wamesimama kwa mstari wakiwa na mavazi ya kijani na nyeupe. Mmoja wao amevaa fulana iliyoandikwa kuwa shabiki sugu tangu kitambo. Wanaonekana na furaha wakishangilia kwa sauti na mikono, uaminifu na upendo kwa timu yao unaonekana wazi kwenye uso zao.

Watu wamesimama na kuzungumza kwenye kituo cha Huduma, mbele ya dawati yenye kompyuta na vifaa vya kazi. Baadhi wamevaa sare au beji wakihudumu au kutafuta msaada. Mazingira yanaonekana nadhifu yenye shughuli nyingi na ushirikiano wa kitaalamu.

Watu wamekusanyika katika eneo ya wazi wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi za taifa ya kenya. Baadhi yao wakionesha ishara ya furahisha kama kuinua kidole ama kuonesha ishara ya kuunga mkono. Mandhari inaonesha tukio la jamii au maadhimisho ya kitaifa.

Watu kadhaa wamekusanyika ndani ya ofisi iliyopambwa kwa maputo ya kijani, wakihusika na shughuli mbalimbali. Baadhi wamesimama wakizungumza, wengine wameketi wakifanya kazi kwenye kompyuta zilizowekwa mezani pamoja na vifaa vingine.

Watu wamejaa katika uwanja wakishangilia kwa furaha huku wakinyoosha mikono juu, baadhi yao wanapigia vuvuzela za rangi tofauti, wakionyesha ushabiki mkubwa wa timu wanayoipenda, mazingira haya yanatoa picha ya tukio lenye shamrashamra na mshikamano wa jamii.

Watu watatu wamevaa mashati yenye rangi ya taifa na neno Kenya wakiwa pamoja kwa furaha na mshikamano. Mandhari ya nyuma yenye rangi nyekundu na tabasamu zao zinazua hisia ya uzalendo na umoja. Wanaonekana kama washiriki wa tukio maalum au kampeni za kitaifa inayobeba ari ya upamoja.

Mwanaume mmoja anaonekana akibonyeza kidole kwenye karatasi na mwanaume aliyevalia shati nyeupe. Mwanaume mmoja anaonekana ameshikilia simu akichukua rekodi ya video ya umati wa watu uliopo.

Watu wamekusanyika kwa furaha wakipeperusha bendera za kenya kwa mikono huku wakishangilia. Baadhi yao wamevalia mavazi yenye rangi angavu yakionesha uzalendo na mshikamano. Tukio hili linaakisi sherehe ya kitaifa na mkutano wa hadhara unaojawa na hisia za umoja na fahari ya taifa.

Wachezaji waliovaa sare nyekundu zilizoandikwa KDF wanaruka kwa pamoja wakiwa katika mazoezi ya viungo. Wapo kwenye uwanja wa kijani mbele ya goli, wakionyesha nidhamu na ushirikiano wa hali ya juu. Mandhari haya yanaakisi uzalendo na mazoezi ya askari kwa michezo.

Wanafunzi wawili wamesimama darasani, wamevalia sare za shule, wakielekea upande wa skrini ya kompyuta inayoonyesha maandishi. Kompyuta iko juu ya meza na ina mwanga wa bluu unaoangazia uso wa skrini. Mandhari ya darasa linaonekana kuwa tulivu na kwa nyuma kuna bodi ya maandishi na sakafu safi.

Katika eneo hili la huduma ya uma watu wameketi na kusimama karibu na kaunta zilizo na vifaa kama vile tarakilishi. Afisa aliyevalia sare anapitia kati yao akichunguza au kusimamia shughuli zinavyo fanyika.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamekumbatiana kwa nguvu wakiwa wamevaa sare za bluu wakijipanga kwa pamoja kabla ya mechi au baada ya tukio muhimu. Uwanja wa michezo unaonyesha mashabiki waliokusanyika, matangazo ya kibiashara na ari ya kimchezo iliyotiririka angani.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wakiwa wamevaa sare rasmi za Kenya zenye rangi nyeusi na mapambo ya kijani na nyekundu. Taifa lipo juu kwenye jezi zao. Mmoja wao anashika mipira miwili kutoka Wilson. Ishara ya ari na nguvu zinazileta uwanjani. Jezi zao zina nembo ya Kenya na namba zinazowaka.

Wakaazi wamejaa chini ya hema wakishughulikiwa na mhudumu waliovaa sare, kila mmoja akitumia kompyuta na makaratasi. Mabango ya huduma na nyuma yanaonyesha hii ni shughuli ya kutoa huduma kwa jamii kuanzia usajili hadi maelezo ya bima ya afya.

Karibu Huduma Center, watu wameketi mbele ya dawati lenye kompyuta na vifaa vya ofisi, wakihudumia mmoja kwa mmoja. Bango nyuma linasema ni kituo cha huduma kwa umma. Huku mbele kikionyesha government service convenience . Hii ni sura ya serikali kwa wananchi kwa urahisi wa heshima.

Wachezaji watatu wanachuana vikali kwenye uwanja wa wazi. Mchezaji aliyevaa jezi nyeupe lenye maandishi, anadhibiti mpira kwa kasi, huku wachezaji wawili wa jezi la blue wanamkimbiza kwa nguvu ili kumzuia.

Kikundi cha mashabiki wamevalia fulana za kijani na nyeupe, wamesimama pamoja wakishikilia bango kubwa lenye maandishi Gor Mahia FC, bango hilo lina mnembo ya klabu na jina la Sportpesa, likionekana kwenye baadhi ya fulana, watu hao wamesimama kwa furaha na mshikamano, wakionyesha mapenzi yao kwa timu maarufu ya soka nchini Kenya.

Mtu mmoja amesimama kwa utulivu mbele ya meza iliyopambwa na vifaa vya kazi, komputa mpakato, daftari, kikombe na karatasi. Mwingine ameketi akifuatilia kwa makini kilichoandikwa. Mandhari ya jengo kubwa lenye vinga na paa refu inatosha hisia ya ukumbi wa mafunzo.

Wachezaji wa jezi ya kijani kibichi wanachusna vikali na wenzao wa manjano, huku mmoja akimiliki mpira kwa uhodari. Mashabiki kwa jukwaa wamejaa, wakifuatilia kwa shauku mvutano wa kandakanda wenye hamasa kubwa.

Wachezaji wameshikilia kombe juu kwa mikono yao ya pamoja ishara ya mafanikio makubwa ya timu baada ya mashindano. Nyuso zao zinaonyesha tabasamu na msisimko huku mazingira yakielezea hali ya shangwe na mshikamano wa michezo.

Mvutano mkali kati ya KPA na UMOJA. Mchezaji wa KPA amejitupa chini kuidhabiti mpira huku, mwenzake wa UMOJA akipambana kwa nguvu sawa. Mashabiki wamejaa na msisimuko. Hii si mechi ya kawaida, ni vita ya heshima na ari ya ushindano.

Jukwaa limeandaliwa kwa uzinduzi rasmi wa mahakama likiwa na watu watatu walioketi kwenye viti vyenye meza ndogo katikati. Kuna feni na chupa za maji, huku bango la tukio likiwa nyuma. Mazingira haya yanaonyesha tukio la heshimu na umuhimu wa hudumu za haki kwa jamii.

Rais William Ruto anaapishwa rasmi katika uwanja wa Kasarani mbele ya umati mkubwa wa mwananchi. Maafisa wa mahakama waliovaa majoho rasmi na watu mashuhuri wamehudhuria wakiwa wamesimama karibu na yeye. Rais ameshika kitabu akiashiria kiapo cha kuchukua madaraka.

Umati wa watu wamesimama kwa mshikamano mkubwa wakinyoosha mkono juu kwa furaha na hamasa. Wamevaa mavazi mbalimbali fulana na mchezo, nguo za kawaida na zenye nembo ya Kenya wakionyesha hali ya uzalendo na ari ya pamoja.

Wachezaji waliovaa jezi za kijani na njano wameshikilia kombe la dhahabu lenye utepe ya rangi tatu. Nyekundu, nyeupe na kijani wakisherehekea ushindi wao. Mmoja wao ameshika mpira wa voliboli wa rangi za bluu na njano. Neno Nzoia linaonekana kwenye jezi zao.

Ndani ya ofisi, tumeona mwiingiliano kati ya raia na mhudumu wa uma aliyevalia sare ya kijeshi au za huduma ya taifa akitangamana na mfanyikazi anayehusika na taratibu za kuitawala kupitia tarakilishi.

Umati wa watu unaonekana wameinua mikono juu huku wanashangilia na kuibishania timu yao wanaocheza. Wengi wa watu hao wamevalia mavazi ya samawati na wengine wamevalia mavazi ya nyekundu wakishabiki.

Wachezaji wa kandanda waliovaa sare za bluu zenye maandishi Bandari FC wanasherehekea kwa pamoja wakionekana kufurahia ushindi au mafanikio ya mchezo. Hisia za mshikamano na uzalendo zinaonekana wazi kupitia tabasamu, mikono iliinuliwa na mwamko wa furaha miongoni mwao.